Juu ya nguzo ya umeme, yameandikwa maandishi mekundu, yakiashiria hatari, hivyo hupaswi kusogelea wala kuketi mahali hapa kwa ajili ya usalama wako mwenyewe.

Maandishi yameandikwa katika nguzo ya umeme, ndani ya rangi nyekundu, yakiashiria eneo hili ni hatari, hivyo usisogee wala kulikaribia kwa ajili ya usalama wako na wote ulionao.

Nguzo ya umeme, ikiwa imesimama nyaya nne zimepita kuelekea kulia na mbili kuelekea kushoto, zikipeleka nishati hii muhimu majumbani pamoja na maofisini, kwa ajili ya kuendesha shughuli za kila siku katika jamii.

Mitambo mbalimbali pamoja na vifaa vingine vya umeme, vikiwa kazini na kuonyesha kuashiria uchakataji na uzalishaji wa nishati hii muhimu. Kwa ajili ya maisha yetu ya kila siku.

Mitambo pamoja na vifaa mbalimbali vya umeme, vikiwa kazini kuashiria kwamba bado nishati hii inahitajika maeneo mbalimbali, hasa yale ya vijijini.

Vifaa mbalimbali vya umeme, zikiwepo nyaya zenye ukubwa tofauti tofauti, kuashiria mchakato mzima wa kupeleka nishati hii muhimu kwa jamii, maeneo mbalimbali ambayo bado hayajafikiwa.

Nguzo kubwa mbili ndefu za umeme zimesimama imara, juu yake ipo transfoma pamoja na nyaya nyingi zilizotoka kuelekea majumbani na maofisini ili kupeleka nishati hii muhimu kwa ajili ya maisha ya kila siku.

Mitambo mbalimbali pamoja na mashine katika eneo hili lakuchakata umeme huashiria mwendelezo wa zoezi zima la kusambaza nishati hii muhimu katika maeneo mbalimbali hasa yale ya vijijini ambayo bado hayajafikiwa.

Nguzo ya umeme ikiwa imesimama imara. Juu yake vipo vifaa mbalimbali, pamoja na nyaya zilizoelekea uelekeo tofautitofauti, ili kupeleka nishati hii muhimu kwa ajili ya mahitaji ya kila siku.

Nguzo moja ya umeme imesimamishwa imara, ikiwa na nyaya nyingi tofautitofauti, zilizo nene na nyembamba, zikielekea maeneo tofautofauti kupeleka nishati hii inayohitajika katika shughuli za kila siku.

Nguzo ya umeme ikiwa imesimama pembezoni na nyuma ya makazi ya watu, nyaya zake zikielekea sehemu mbalimbali kupeleka nishati hii inayohitajika katika shughuli za kila siku.

Nguzo tano za umeme zimesimamishwa imara kabisa, juu yake zipo nyaya pamoja na vifaa vingine, zikipeleka umeme maeneo mbalimbali yanayohitaji nishati hii katika matumizi ya kila siku.

Barabara katika kiwango cha lami, kukiwa na utulivu bila jua kali. Gari moja ya mizigo ndio inayopita, huku watembea kwa miguu wakiendelea na shughuli zao za kila siku.

Duka linalouza chombo cha usafiri aina ya bodaboda, zimesimamishwa mbili mbele zikivutia na muonekano mzuri mnunuzi pamoja na muuzaji wamesimama wakipeana maelekezo, kujadiliana na kuweza kukubaliana.

Barabara iliyotengenezwa kwa kiwango cha lami, magari ni mengi yakiendelea na safari zake, huku watembea kwa miguu nao hawajabaki nyuma, wanaendelea na shughuli zao za kila siku.

Usafiri maarufu sana katika jamii kwa jina bodaboda, dereva amempakia abiria wake katika juhudi za kumsafirisha, na kumpeleka anapohitaji kufika.

Vifaa mbalimbali kwa ajili ya utunzaji wa taka ngumu, ikiwa vimejaa na kukusanywa eneo la barabarani, ili gari inapopita iweze kuchukua na kwenda kuzimwaga eneo lililopangwa na kutengwa kwa ajili ya Shughuli hiyo.

Mwanadada mfanya usafi katika maeneo ya mtaani, na ufagio wake mrefu wenye chelewa upande wa chini, huku watembea kwa miguu wakiendelea na shughuli zao za kila siku.

Vifaa maalumu kwa ajili ya kutupia taka ngumu majumbani na ofisini, vikiwa na matairi yake, vinavyomfanya mbebaji kupeleka katika gari, kuwa na urahisi wa kusukuma mpaka kufika katika kupakia.

Sehemu iliyojengwa maalumu kwa ajili ya kuhifadhia kinyesi cha ng’ombe, ili baadae kiweze kuoza na kutumika Kama mbolea kwenye mazao ya kilimo pamoja na yale ya biashara.

Takataka mbalimbali zilizosombwa na maji, zimesimama sehemu moja, zikiwemo chupa za plastiki na mifuko mingi, pamoja na matope yanayoashiria harufu isiyokuwa na usalama kwa mazingira ya mwanadamu.

Shimo kwa ajili ya kutupa takataka, lililochimbwa na baadae kusakafiwa kwa sementi na pembezoni yapo maji taka na shamba lililolimwa.

Wafanya usafi wanaume kwa wanawake wakiwa wamevalia mavazi maalumu pamoja na mifagio mikononi mwao, wakiendelea na shughuli hii ili kuhakikisha mazingira ni masafi na rafiki kwa ajili ya mwanadamu.

Magari makubwa manne ya kubbebea takataka zinazokusanywa kutoka katika kila mtaa, tayari yamejazwa kuanza safari kuelekea dampo kuzimwaga.

Kundi la wanaume wakiwa katika kazi yakufanya usafi mmoja ameshika bomba kubwa la maji, akimwaga na wengine wameshika vifaa vya usafi wakiendelea na kusugua sakafu iliiweze kuwa safi kwa ajili ya matumizi ya watu.

Gari kubwa ya kubebea takataka inapita mtaani, huku watenda kazi wake wawili wakizibeba na kuzimwaga ndani, tayari kwa safari ya kuelekea dampo kuzimwaga.

Gari kubwa kwa ajili ya kubeba takataka mitaani, linapita kukusanya zilizotolewa majumbani, ili kuweza kuzisafirisha na kupeleka eneo maalumu lililotengwa kwa ajili ya kuzimwaga.

Eneo lisilo rasmi ambazo takataka zimetupwa nyingi zikiwa ni chupa pamoja na karatasi mbalimbali, zinalolifanya lionekane chafu na lisilokuwa na mazingira rafiki ya kuishi watu.

Gari kubwa ya kubebea takataka inapita mtaani, huku kila mwananchi akibeba za kwake kutoka nyumbani na kwenda kumwaga ili zisafirishwe na kupelekwa sehemu maalumu zinapomwagwa.

Mtaro mdogo uliochimbwa kwa ajili ya maji taka, ndani yake yapo yaliyotuama kuufanya uonekane ulio mchafu, na kutishia afya za wanadamu wanaoishi pembezoni.

Gari kubwa ya kubebea takataka kutokea mitaa mbalimbali likiwa limejaa kupitiliza uwezo wake huku wanaume watatu wakiwa juu na wawili chini kuendelea kujaza, kusafirisha, na kupeleka eneo maalumu lililotengwa kwa ajili ya kumwaga.

Mifuko ya salfeti imekusanywa mingi, pamoja na chupa tofautitofauti za maji na vinywaji, kwa ajili ya kupelekwa kiwandani na kuchakatwa kwa ajili ya kutumia upya.

Gari kubwa la maji safi limeegeshwa katika barabara ya vumbi, pembezoni yapo matenki makubwa yanayohifadhi kwa ajili ya zile nyakati ambapo yanakuwa yamekatika majumbani na maofisini.

Moja ya mashine inayochimba mifereji, kwa ajili ya kuingiza mabomba ya maji, kuyasafirisha, kuyapeleka maeneo mbalimbali, ikiwemo majumbani pamoja na maofisini.